Hili ni darasa kwa ajili ya watu wazima, wanafunzi wapo tayari kumsikiliza mkufunzi kile ambacho anakitoa. Mkufunzi yupo mbele ya wanafunzi kwa ajili ya kutoa mafunzo.

Hili ni darasa kwa ajili ya elimu ya watu wazima, mwalimu yupo tayari akiwaelekeza wanafunzi jinsi ya kufanya.

Hiki ni kituo kwa ajili ya utoaji wa mafunzo kwa watu wazima, katika chuo hiki mkufunzi yupo tayari kwa ajili ya utoaji wa mafunzo. Na wanafunzi wapo tayari kusikiliza mafundisho.

Mwalimu akiwa mbele ya darasa, tayari kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa wanafunzi ambao ni watu wazima. Mwanafunzi mmoja yupo mbele ya darasa kwa ajili ya kufanya majaribio.

Hili ni eneo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima, wadau mbalimbali wa elimu pamoja na wanafunzi wapo katika picha ya pamoja.

Hili ni duka kubwa kwa ajili ya uuzaji wa vitabu vya aina mbalimbali. Mteja yupo tayari kwa ajili ya kuchagua kitabu anachokihitaji.

Hili ni eneo la ofisi za walimu katika shule ya msingi, eneo hili kunapatikana taarifa mbalimbali za wanafunzi.

Hii ni shule ya msingi, mwalimu yupo mbele ya darasa, kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi somo la hisabati.

Hili ni darasa kwa ajili ya elimu ya msingi eneo hili lenye mandhari ya kuvutia na iliyo safi.

Hii ni maabara ya kisasa katika shule ya sekondari. Wanafunzi hufanya majaribio ya uchunguzi wa kimaabara katika maabara hii.

Hii ni maktaba ya shule ya sekondari, wanafunzi wanatumia maktaba hii kwa ajili ya kupata vitabu vya aina tofautitofauti kwa ajili ya kuongeza maarifa.

Hii ni maabara ya kisasa, katika shule ya sekondari. Wanafunzi wanaitumia maabara hii kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa vipimo mbalimbali.

Hii Ni maabara nzuri ya sekondari wanafunzi kutumia maabara hii kwa ajili ya kufanya vipimo mbalimbali vya uchunguzi wa kisayansi na kibiolojia

Hili ni darasa la Shule ya sekondari, walimu wapo tayari kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi, na wanafunzi wapo makini kusikiliza.

Hili ni darasa la shule ya sekondari, mwalimu anasahihisha pamoja na kumuelekeza mwanafunzi jinsi ya kufanya kazi.

Hili ni bweni kwa ajili ya kulala wanafunzi wa shule ya sekondari, bweni hili ni lenye mazingira ya utulivu, safi na salama kwa ajili ya wanafunzi.

Haya ni mabweni kwa ajili ya makazi ya wanafunzi wa shule za sekondari. Hapa kuna vitanda safi kwa ajili ya wanafunzi.

Hili ni darasa la shule ya sekondari wanafunzi wapo makini wakijibu mitihani, wanafunzi wapo katika kipindi cha mitihani.

Hiki ni kitabu kwa ajili ya wanafunzi wa somo la baiolojia, wanafunzi wa sekondari hutumia kitabu hiki kwa ajili ya kujifunza maarifa mbalimbali kibaiolojia.

Hili ni darasa la elimu ya juu, katika hili darasa mkufunzi yupo tayari akitoa mafunzo, na wanafunzi wako makini kwa ajili ya kusikiliza mafunzo kutoka kwa mkufunzi wao.

Hili ni darasa ambapo mkufunzi anawafundisha wanafunzi, wanafunzi wapo makini kwa ajili ya kutizama kile ambacho mkufunzi anawafundisha.

Wanafunzi wa elimu ya juu wapo darasani kwa ajili ya kusikiliza mafunzo wanayopatiwa na mkufunzi wao. wanafunzi wapo makini kwa ajili ya kile kinachozungumzwa na mkufunzi.

Hili ni darasa la wanafunzi wa elimu yachuo, mkufunzi yuko mbele ya darasa kwa ajili ya utoaji wa elimu. Wanafunzi wapo makini kumsikiliza mkufunzi.

Mkufunzi yupo mbele ya wanafunzi kwa ajili ya kuwafundisha, wanafunzi wapo tayari na kwa umakini mkubwa wakisikiliza mafunzo wanayopewa na mkufunzi.

Mkufunzi yuko mbele ya darasa akitoa mafunzo, hawa ni wanafunzi wa elimu ya juu ambapo wapo tayari kupata mafunzo kutoka kwa mkufunzi.

Hili ni darasa ambapo mkufunzi yuko mbele, tayari kwa kuwafundisha wanafunzi. Wanafunzi wapo makini kufuatilia kile ambacho mkufunzi anawafundisha.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu, hapa wapo katika kujadiliana kile ambacho wamefundishwa na mkufunzi, wanafunzi ni wenye umakini huku wakifurahia majadiliano haya.

Hili ni darasa kwa ajili ya utoaji mafunzo kwa wanafunzi wa elimu ya juu. Wanafunzi wapo makini kusikiliza kile kinachofundishwa na mkufunzi.

Hili ni darasa kwa ajili ya mafunzo ya vitendo wanafunzi wapo makini wakitengeneza simu. Hizi simu ni simu za kisasa.

Hili ni darasa kwa ajili ya mafunzo ya useremala, mkufunzi yuko tayari kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi jinsi ya kutengeneza samani za mbao.

Hili ni eneo ambapo mafundi wa vifaa vya umeme wanapatikana. Hapa kuna fundi ambapo yupo tayari kwa ajili ya kutengeneza simu.

Hili ni darasa ambapo mafunzo kwa vitendo yanaendelea, mkufunzi yupo tayari kuwafundisha wanafunzi, na wanafunzi wapo makini kusikiliza mafunzo ya mwalimu.

Hii ni sehemu ambapo mafunzo ya vitendo yanaendelea. Mkufunzi yupo tayari kwa kuwafundisha wanafunzi jinsi ya kuchomelea chuma kwa kutumia gesi.

Hili ni darasa kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo, wanafunzi kila mmoja yupo katika kompyuta yake na mkufunzi yupo kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi hawa.

Darasa maalumu kwaajili ya mafunzo ya vitendo. Hili ni darasa ambapo wanafunzi wanaojifunza utengenezaji wa vifaa mbalimbali vya umeme wanaendelea na mafunzo.

Wanafunzi wa mafunzo ya vitendo, wapo wakipokea mafunzo kutoka kwa mwalimu. Wanafunzi ni wenye furaha kutokana na mafunzo wanayopewa.